Wanawake wawili wanazoa maji yaliyotuama katika lango la makaazi yao. Mwanamke mmoja ambaye amevaa barakoa anatumia besheni nyeupe na mwanamke mwengine mwenye t-shati ya bluu na jeans anatumia ndoo. Wanaonekana wakiwa wamejitahidi, wamejikakamua sana kuyazoa haya maji.

Wanawake wawili wako katika mazingira yanayoonekana kama ofisi ya daktari wa meno. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno na anatazama daktari. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa daktari au msaidizi wa daktari ameketi karibu na yule mgonjwa na anashika kifaa kama komputa ndogo. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kupiga soga.

Mwathiriwa wa ugonjwa wa monkey pox anaonyesha viganja na magoti yake ambayo yamefunikwa na upele wa monkey pox . Kando yake kuna miguu ambayo ni ya mtoto na labda pia ni mgonjwa wa monkey pox .